Ndani ya darasa kubwa katika eneno la shule, kukiwa na wanaume na wanawake wa lika la utu uzima, wakipewa elimu juu ya maswala mbalimbali ya utu uzima na mkufunzi aliye simama mbele yao katika darasa hilo, lililo furika watu wanao msikiliza.

Wanaume na wanawake wenye umri wa utu uzima, wakiwa katika jengo maalumu ndani ya chumba, kilichopambwa viti na meza nzuri juu ya meza zao kukiwa na chupa za maji, kakatikati kukiwa na mwanaume anayewapa mafunzo, kuhusu kitu fulani

Wanaume na wanawake wenye umri wa makamo wakiwa katika sehemu ya darasa la jengo la shule, wakijifunza na kujisomea elimu ya watu wazima kwaajili ya kuongeza ufanisi na utendaji kazi katika shughuli zao.

Wanaume na wanawake wakipatiwa elimu ya kiutuhuzima ndani ya hema lililowekwa vizuri huku wakimwangalia mkufunzi wao aliyesimama mbele yao kijana wakike aliyevalia mavazi meusi na miwani ya mwanga usoni mwake.

Sehemu ya wazi eneo la uwanja lenye nyasi za kijani, bembea za watoto pamoja na michezo mingine katika shule ya watoto kwa ajili ya michezo mbalimbali ya watoto. Huku pembezoni kukiwa na madarasa yaliyo jengwa vizuri na kuezekwa kikamilifu.

Darasa pana, lenye sakafu iliyowekwa vizuri mdawati ya mbao na chuma, yaliyopangwa katika mpangilio mzuri. Darasa la shule ya msingi, lililofungwa taa zenye mwanga mzuri, picha za ramani ubao mweupe na mweusi, pamoja na kiti cha kukalia mwalimu.

Kitabu cha somo la kiingereza kwa shule za msingi, kikiwa kimefunguliwa kurasa ya arobaini na sita na harobaini na sita, huku katika ukurasa wa arobaini na sita kukiwa na picha mbalimbali za watu na maswali ya kiingereza na ukurasa wa harobaini na saba kukiwa na picha na habari juu yake.

Mwalimu wa kike, katika shule ya msingi, anayefundisha somo la kiingereza, akiwa mamevalia mavazi nadhifu yanayofunika kichwa. Mkononi mwake akiwa ameshika chaki maalumu, huku akiandika katika ubao ndani ya darasa hilo.

Eneo la nje la shule ya msingi, likiwa limepambwa vizuri kwa miche midogo ya miti, nyasi ndogondogo, ngazi za kuvutia pamoja na majengo meupe yaliyoezekwa vizuri, yanayoizunguka eneo la shule hiyo.

Eneo pana la korido, pembezoni mwa darasa la jengo la shule ya msingi, lililotengenezwa vizuri kwa mabati yanayoleta kivuli, sakafu iliyojengewa vizuri, miti ya bustani kwa ajili ya maua, pamoja na hewa safi.

Chumba maalumu cha mafunzo ya kujifunzia katika shule ya sekondari kilicho na meza za kutosha, pamoja na mabomba yanayotiririsha maji na sinki la kuoshea vifaa vinavyotumika kwa ajili ya mafunzo ya vitendo kwa masomo mbalimbali kama masomo ya kemia na bailojia.

Binti mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amekaa katika kiti cha ofisi ndani ya jengo la shule, mbele yake akiwa ameshikilia karatasi na daftari akilifanyia ukaguzi na usahishaji huku upande wa kushoto na kulia akiwa amezungukwa na madaftari ya wanafunzi, nyuma kukiwa na ratiba pamoja na taarifa nyingine za shule.

Sura ya mbele ya kitabu cha somo la baiolojia, kitabu kinachotumika katika ngazi ya shule kwa masomo ya sekondari, kilicho na picha ya daktari wa kiume akimuhudumia mgonjwa wa kike katika ofisi za jengo la hospitali hiyo.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, waliovalia sare maalumu ya shule hiyo, shati la mikono mifupi na suruali nyeusi. Wakiwa wameketi katika viti na meza maalumu ndani ya shule hiyo, huku mbele yao kukiwa na walimu, wanaotoa na kusimamia wanafunzi, katika shughuli inayofanyika hapo.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana mikoni mwao, wakishika kalamu ya wino inayo andika katika karatasi zilizo wekwa mezani mwao wakiwa ndani ya darasa kwenye jengo la chuo hicho.

Kundi la wanafunzi wa chuo, walioketi katika darasa moja, ndani ya jengo la chuo hicho. Wakijadili na kujifunza yale masomo yao kwa vitendo kupitia teknolojia ya kompyuta iliyo mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa la majengo ya chuo, huku mbele yao kukiwa na mkufunzi mwanamume aliyevalia mavazi nadhifu sana, nyuma kukiwa na mwanaume mwengine aliyekaa, pembezoni kukiwa na viti vitatu vilivyo wazi.

Kijana wa kike mwalimu wa shule ya msingi akiwa katika darasa la wanafunzi wa shule ya msingi, waliovalia sare sawa zenye rangi ya njano pamoja na zambarau walioketi katika madawati ndani ya darasa hilo.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa wamekaa katika ya viti maalumu vyenye rangi ya kijani ndani ya darasa la jengo la chuo hicho, huku katikati kukiwa na mwalimu anayetoa mafunzo ya mada husika ndani ya darasa hilo, aliyevalia mavazi nadhifu pia.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika sehemu ya vibweta wakijadili maada mbalimbali huku mbele yao kukiwa na kifaa cha kieletroniki aina ya komptuta chenye nembo yenye herufi 'HP' nyuma ya wanafunzi hao kukiwa na bustani iliyolimwa vizuri.

Eneo la chumba cha bweni katika chuo lililo na vitanda viwili, vilivyotengenezwa kwa mbao safi, imara, ndani yake kukiwa na mabinti watatu. Mmoja aliyelala chini, na mwingine akiwa amelala ghorofa ya juu katika kitanda hicho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa katika moja ya darasa la chuo hicho, linalotumika kwa mafunzo kwa vitendo, wakiwa wamevalia mavazi sare yenye rangi ya bluu iliyokoza, huku wakisimamiwa na kupewa maelekezo na mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya ya bluu iliyokoza, wanaume kwa wanawake wakijifunza namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vilivyopata shida kwa ajili ya matumizi tena, huku wakiwa na uangalizi wa mwalimu husika ndani ya jengo la chuo hicho.

Wanafunzi vijana wawili wakiume, waliovalia mavazi nadhifu, sare ya chuo cha ufundi stadi, wakiwa katika moja ya madarasa ya kujifunzia kwa vitendo, ndani ya chuo hicho, wakifanya mazoezi ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa katika moja ya darasa la chuo hicho, wakiwa wamevalia sare ya chuoni hapo, wakifanya mafunzo kwa vitendo ya somo la kompyuta, huku kukiwa na msimamizi aliyejifunika barakoa kwa ajili ya afya yake.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika moja ya majengo ya chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo somo la kompyuta, huku wakimsikiliza mwalimu wao anaewapa maelekezo kuhusu somo hilo. Pembeni, kukiwa na binti aliyevalia mavazi tofauti na wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wanaosomea masomo ya ufundi wa magari pamoja na mifumo ya magari, wakifanya marekebisho katika moja ya sehemu ya gari iliyoharibika eneo la chuo hicho.